Huyu ni mzee anayepatiwa chanjo na mtaalamu wa afya. Mtu anayepokea chanjo amevaa barakoa na anaonekana kuketi huku mtaalam wa afya akimchoma sindano kwenye mkono wake wa juu. Nyuma yao kuna mabango ambayo hayaonekani wazi kabisa lakini neno organization linaweza kuchambuliwa ikimaanisha kuwa hilo tukio linaweza kuwa sehemu ya kampeni ya afya au umma au mpango wa chanjo unaoendeshwa na shirika la afya.

Hawa ni wanawake wawili, mmoja akiwa amemshika mtoto mchanga na mwingine akimpatia mtoto huyo kitu kinachoonekana kama chanjo au matone ya dawa. Mwanamke anayemshika mtoto amevaa hijabu ya rangi ya kijani kibichi, huku yule anayetoa huduma amevaa vazi la kahawia na njano, labda sare ya afya au shirika. Kuna mwanaume amesimama nyuma yao akionyesha mazingira ya kliniki, kituo cha afya au kampeni ya afya jamii. Wote wanaonekana kuzingatia shuguli hiyo muhimu.

Hili ni kundi la madaktari au wataalamu wa afya wakiwa wanafanya upasuaji au taratibu mwingine wa kimatibabu, chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji, kofia, barakoa na kinga kwa ajili ya usalama na usafi. Wamekusanyika karibu na mgonjwa ambaye haonekani vizuri, wakionyesha umakini na ushirikiano katika kazi yao. Mwanga mkali unaelekezwa kwenye eneo la upasuaji kuashiria umuhimu wa usahihi na uwazi.

Hili ni bango la elimu la afya lenye kichwa FLIP CHART ON MALARIA PRESERVATION AND CONTROL , likimaanisha kudhibiti na kuzuia malaria. Ina mchoro wa mama na mtoto wake wamelala ndani ya chandarua cha umbu, wakionyesha njia bora ya kujikinga dhidi ya malaria.

Hili ni gari jeupe ambalo imechorwa msalaba. Kuna baadhi ya watu wanaotoka ndani labda kwa mwonekano wanaonekana kuwa ni wauguzi. Pia kuna baadhi ya watu ambao wameketi kwa foleni. Gari hili limeandikwa Beyond Zero Mobile Clinic kuashiria kwamba ni kliniki ya kutembea ya kampuni ya Beyond Zero.

Kuna gari jeupe linaloonekana. Gari hili limeweza kuchorwa alama ya msalaba. Pia limeweza kuandikwa Beyond Zero Mobile Clinic . Kuna baadhi ya watu wanaoonekana wakitoka ndani, wengine wakiwa wametunga nje foleni. Baadhi ya kina mama wana watoto wao. Gari hili la mobile clinic linaashiria kwamba ni kliniki ya kutembea hasa upande wa mashinani ambapo kuna ukosefu wa zahanati.

Hiini kliniki tembezi ya mpango wa Beyond Zero ambayo inaleta huduma za afya karibu na jamii, hasaa maeneo ya kijijini au yalio na upatikanaji mdogo wa huduma hizo. Inaonekana watu wakipokea huduma hii kwa wauguzi na wahudumu wa afya wakiwa kazini. Kliniko liko kwa gari kubwa maalum linalobadolishwa kutoa matibabuna kuna viti vya kusubiria pembeni. Mpango huu unalenga kuboresha afya ya kina mama, watoto na jamii kwa ujumla.

Hili ni gari kubwa la huduma ya afya linalojulikana kama mobile green kutoka mpango wa beyond zero ,gari hili limebuniwa kutoa huduma za afya katika maeneo ya mbalimbali au yenye upungufu wa vituo vya afya ,linatoa huduma kama chanjo ,uzazi wa mpango, ushauri wa kiafya na matibabu ya msingi ,mpango wa beyond zero ulianzishwa nchini Kenya ili kuboresha afya ya mama na mtoto na kupunguza vifo vinavyoweza kuzuilika.

Hii ni kliniki ya kutembea ya mpango wa Beyond Zero, ambao unalenga kuboresha huduma za afya hasa kwa kina mama na watoto. Kliniki hii imewekwa ndani ya gari na inaweza kusafirishwa kufikia maeneo ya mbali. Watu kadhaa akiwemo mwanamke aliyevaa gauni ya kijivu na viongozi wengine waliovaa rasmi, wanaonekana wakihudhuria tukio la kuzindua au kukagua kliniki hiyo. Kauli mbiu ya mpango huu ni Inspiring Action, Changing Lives .

Hawa ni wahudumu wa afya wakitoa chanjo kwa mtoto aliyeshikiliwa na mama yake. Wahudumu hawa wamevaa sare za kiafya na kuonekana wakifanya kazi ya kutoa huduma ya kinga dhidi ya magonjwa. Mazingira yanaonyesha kuwa ni katika kituo cha jamii au zahanati ya eneo la vijijini au mitaa ya miji. Hii ni sehemu ya kampeni ya afya ya jamii.

Huyu ni daktari wa meno akimsafisha mgonjwa meno kwa kutumia kifaa maalum cha kusafisha. Kifaa hicho kinazunguka na kina brashi ndogo inayosaidia kuondoa uchafu na mabaki kwenye meno. Hii ni sehemu ya huduma ya usafi wa meno inayosaidia kuzuia matatizo kama vile kuoza kwa meno na magonjwa ya ufizi.

Huyu ni mwanaume ambaye sura yake imechukuliwa kwa ukaribu zaidi. Mwanaume huyu anaonyesha kusafisha meno kutumia mswaki wa asili pia amevalia T shirt nyekundu. Mswaki huu hua unatumika sana na matifa huku nje na hata nchini kenya.

Hii ni sura ya mtu iliochukuliwa kwa ukaribu sana. Sehemu zinzoonekana ni kama vile mapua, mdomo, na kidefu pamoja na meno. Mtu huyo anaonekana ni wa kiume, meno yake ni safi na yakuvutia.

Hawa ni watu watatu, wawili wakionekana kuwa wahudumu wa meno na mmoja akionekana kuwa ni mgonjwa wa meno. Wawili hawa wamevalia glovu nyeupe na mmoja anaonekana akiwa amevalia barakoa ya buluu. mavazi yake pia ni ya buluu na yamechorwa jino.

Huu ni mkono wa mtu uliovalia glavu ya buluu ya matibabu ukishikilia kifaa cha meno chenye mpini wa njano na ncha ya chuma. Kuna meza iliyofunikwa na kitambaa cha rangi ya buluu. Juu ya meza kuna vifaa vingine vingi vya chuma vya meno kama vile makasi, vioshaji na vifaa vingine maalum vilivyopangwa tayari kwa ajili ya matumizi. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya kliniki au chumba cha matibabu. Picha inaonyesha mazingira ya daktari wa meno au mataalamu wa afya.

Hii ni sura ya mtu iliyochukuliwa kwa ukaribu. Sehemu zinazoonekana ni kama vile pua, midomo, meno na ulimi. Kuna mtu ambaye amevalia glavu ya bluu. Mtu huyo anaonekana akihudumia meno labda ni muuguzi wa meno.

Hii ni kulinganisha meno kabla na baada ya matibabu au usafishaji. Sehemu ya juu ya picha inaonyesha meno yenye madoa na rangi ya njano huku sehemu ya chini ikionyesha meno yakiwa safi na meupe zaidi baada ya kufanyia matibabu. Hii inaweza kuwa matokeo ya kusafisha meno, kung'arisha meno au matibabu mengine ya meno. Tofauti inaonekana wazi ikionyesha uboreshaji mkubwa wa rangi na usafi wa meno.

Hii ni sehemu ya uso wa mwanaume wa kiafrika akitumia kijiti cha asili, kinachojulikana kama mswaki kusafisha meno yake. Meno yake inaonekana meupe na yenye afya, ingawa kuna pengo ndogo katikati ya meno ya mbele ya juu. Tabasamu lake linaonyesha furaha au kuridhika. Picha hii inaweza kuwakilisha utamaduni wa kutumia njia za asili za usafi wa mdomo. Jambo ambalo bado linafanyika katika jamii nyingi ikiwemo Kenya.

Hii ni sura ya mtu. Mtu huyu anaonekana kuwa ni mwanamke .Inaonekana mwenye tabasamu kubwa huku meno yake yakionekana yakiwa meupe. Hii ni kuashiria labda usafishaji wa meno. Pia kuna sehwmu zinazoonekana kama vile pia, mdomo, kidevu, shingo na nywele.

Hiki ni kinywa cha mtu akifanyiwa ukaguzi wa meno. Mikono miwili iliyovalia glavu za buluu inaonekana ikishika midomo wazi ya mtu huyo. Mkono mmoja unatumia kifaa cha meno kinachong'aa kukagua ndani ya kinya huku mikono mingine ukitumia kifaa kingine cha rangi ya buluu chenye ncha ndefu, labda kwa ajili ya kusafisha au kukagua. Meno yanaonekana kuwa safi na yenye afya.

Huyu ni mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke akitabasamu huku daktari wa meno akiwa imevalia glavu za bluu na kutumia zana za meno. Inaonekana kama mgonjwa anapokea huduma ya meno au amemaliza matibabu na anafurahia matokeo.

Huyu ni daktari wa meno au mtaaalam wa afya ya kinywa akiwa amevaa glavu ya buluu na koti la maabara. Anatumia mfano wa meno kuonyesha jinsi ya kupiga mswaki kwa usahihi kwa kutumia mswaki mwekundu. Hii ni sehemu ya elimu ya afya ya kinywa.

Huyu ni mtu anayetumia mswaki asili au kijiti kuyasafisha meno yake. Hii ni njia mojawapo inayotumika na jamii hapa Afrika. Pia mtu huyu anaonekana mwenye tabasamu na meno yake yakiwa meupe hivyo kuonyesha umuhimu wa kutumia mswaki asili katika kuyasafisha meno. Mazingira inaonekana kuwa mtu huyu yuko kwenye pori au kwenye miti.

Huyu ni mhudumu wa afya ya kinywa akimhudumia mtoto katika mazingira ya wazi. Inaonekana kuwa ni huduma ya afya ya meno inayotolewa shuleni au kwenye jamii. Mtoto amelala kwenye kiti huku akipokea uchunguzi wa meno na anaeonekana kushikilia mswaki. Wahudumu wamevaa mavazi ya kujikinga na barakoa wakionyesha usafi na tahadhari dhidi ya maambukizi.

Huu ni mfano ya meno mawili ya binadamu na vifaa vya daktari vya meno. Kioo maalumu cha kuchunguza meno na kifaaa cha kung'oa au kusafisha. Hii picha huwakilisha huduma za kiafya ya kinywa na meno. Vifaa hivyo hutumika na madaktari wa meno kuchunguza afya ya meno ,kutambua matatizo kama vile kuoza kwa meno na kutoa huduma za matibu na usafi wa kinywa.

Hii ni mikono miwili iliyovalia glavu za buluu ikishika zana za meno. Mkono wa kushoto unashika kifaa chenye ncha ndefu kilichopinda kinachofanana na kipasua au kifaa cha kuchunguza. Mkono wa kulia unashika kioo cha meno chenye mpini mrefu. Mandhari ya nyuma ni meupe kabisa ikionyesha umakini kwenye zana hizo na mikono iliyovalia glavu.

Huyu ni mwanaume akiwa katikati ya moto unaoteketeza nyasi kavu. Anaonekana akijaribu kuzima moto huo kwa kutumia rundo la majani mabichi au tawi la mti. Moshi mwingi unaninginika angani na eneo lote linaonekana kuwa shamba lililokauka au ardhi isiyo na mimea mingi.

Hili ni eneo iliyoathiriwa na mafuriko maji mengi yanaonekana kuwa machafu na ya kahawia, yamefunika ardhi na kufikia hadi kwenye majengo, watu kadha wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo huku baadhi yao wakizama hadi magotini inaonekana kama hali ya hatari au hadhari za maafa ya asili.

Hili ni eneo la tukio la usiku ambapo kuna malori kadhaa ya zimamoto mekundu. Kituo kimoja cha zimamoto kinaonekana wazi kutoka kwa picha na kingine kikubwa zaidi kiko katika . Kando ya barabara kuna za maji zinazotumika kuzima moto na barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu, labda kutokana na maji yaliyotumika kuzima moto. Kuna watu wachache wanaoonekana karibu na malori hayo, mmoja wao akiwa amevalia sare za kazi.

Hili ,ni gari la wagonjwa au ambulensi. Gari hili ,lina rangi ya manjano na nyeupe. Pia, kuna maandishi ambayo yameandikwa ambulensi ,kwenye rangi ya kijani. Kuna mtu anayetokea upande wa kushoto wa gari hilo, ambaye anatabasamu. Pia, kuna mwingine anayetoka katika mlango mwingine, huku amevalia kofia na mlango huo, inaonekana kuwa wazi. Nyuma yao, kuna jengo ambayo limejengwa, labda ni hospitali.

Huyu ni afisa wa polisi aliyevaa vifaa kamili vya kutuliza ghasia ikiwemo kofia ngumu, ngao na mavazi ya kinga. Afisa huyo anasimama juu ya sehemu ya nyuma ya gari la kubeba mizigo lenye rangi ya kijani kibichi na udhurungi ambalo limeandikwa 9-1-1, 911 Group na Peace of Mind . Gari hili linaonekana kuwa la kampuni ya ulinzi ya huduma ya dharura. Mandhari ya nyuma inaonyesha barabara na miti pamoja na gari lingine aina hiyo hiyo linaonekana kwa mbali.

Hizi ni aina mbalimbali za jamii ya kunde zikiwa zimepangwa vizuri kwenye bakuli tofauti za udongo au mbao, na zingine kwenye mfuko wa kijani. Kuna kunde nyeusi, maharagwe mekundu, maharagwe meupe, ndengu za kijani, ndengu kahawia na njugu mawe. Kila bakuli lina kijiko kidogo cha mbao ikionyesha utayarishaji. Picha inatoa taswira ya utajiri wa protini na virutubisho vinavyopatana katika mazao haya, ambayo ni muhimu sana katika ukulima la...

Huyu ni mtaalamu wa afya au daktari akiwa amevalia mavazi ya upasuaji, kofia ya upasuaji na barakoa akijiandaa kwa ajili ya utaratibu wa matibabu. Yuko kwenye sinki na anaonekana akiosha au kusafisha mikono yake kwa uangalifu labda akivaa glavu au kuzitoa. Kioo kidogo kiko juu ya sinki kikiakisi kichwa chake. Chumba cha sabuni ya maji au sanitizer imewekwa karibu na sinki. Mazingira inaonekana kuwa safi na ya kisasa.

Hili ni shamba kubwa la mizabibu lenye mistari mirefu ya mimea ya mizabibu iliyopandwa kwa utaratibu. Majani ya mizabibu yanaonekana kuwa ya kijani kibichi na baadhi yameanza kugeuka njano ikionyesha labda ni msimu wa kukomaa. Katikati ya mistari ya mizabibu kuna njia za udongo na kando ya hizo mistari kuna majani yaliyoanguka. Anga linaonekana kuwa la mawingu kidogo na jua linaangaza kutengeneza vivuli virefu vya mistari ya mizabibu.

Hili ni shamba kubwa la chai lenye majani mabichi yanayong'aa chini ya anga safi la asubuhi au jioni. Mandhari ni ya kijani kibichi na kuna miti mirefu kwa mbali huku jua likichomoza au kuchwea likitoa mwanga wa kuvutia. Ni mazingira ya asili yenye utulivu na uzuri wa kupendeza.

Hiki ni kichumba kinachoonekana kuwa famasia au duka la dawa labda katika hospitali au kituo cha afya. Katikati ya chumba kuna meza kubwa nyeusi iliyojaa karatasi, vitabu na vitu vingine vidogo ikiashiria kuwa hapa ni mahali pa kufanyia kazi au kuandika maagizo ya dawa. Pia, kuta zimefunikwa na rafu za mabati meupe yaliyojaa aina mbalimbali dawa, chupa na masanduku. Kuna madirisha makubwa mawili yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba.

Hiki ni kifaa cha maabara kinachoitwa hematology analyzer . Kifaa hiki hutumika kuchambua damu na kutoa matokeo ya vipimo kama vile idadi ya seli nyekundu, nyeupe na sahani ya damu. Kina skrini ya kuonyesha matokeo, sehemu ya kutoa karatasi ya ripoti na skana ya kuchanganua sampuli. Kifaa hiki ni muhimu sana katika uchunguzi wa afya hospitalini au maabara.

Hiki ni kifaa cha hospitali, kinachoonekana kuwa kifuatiliaji cha mgonjwa. Kifaa hiki kina skrini inayoonyesha grafu na nambari, ambazo ni kawaida kupima na kuonyesha viashiria muhimu vya mgonjwa kama vile mapigo ya moyo au shinikizo la damu. Kifaa hicho kina mtu aliyevaa koti jeupe la daktari, au mfanyakazi wa afya, akisimama karibu. Kila kifuatiliaji kina kikapu kidogo chenye vifaa vingine, labda vinayohusiana na matumizi ya kifaa hiki.

Hiki ni kifaa kinachoitwa digitense ambacho kimetengenezwa na dms . Kifaa hiki kinaonekana kuwa mashine ya tennis ambayo hutumika kwa ajili ya kutuliza maumivu. Kina vifundo viwili vya kudhibiti nguvu kwa channeli mbili. Skrini ndogo ya kuonyesha taarifa na vifungu vya menu huchagua na kuanza au kusimamisha. Kifaa kimeunganishwa na waya nyekundu na nyeusi pamoja na plagi ya umeme imewekwa juu ya meza ya mbao.

Hii ni sehemu ya ndani ya friji au kabati iliyojaa dawa mbalimbali zikiwemo viral na abuse na pia sirinji. Vitu hivyo vimepangwa kwenye rafu na kwenye mlango wa friji. Sehemu ya chini ya mlango inaonyesha mguu uliovaa kiatu cha mchanga au crocs ikionyesha mtu anachungulia ndani ya friji hio. Inaonekana kama mazingira ya matibabu au uhifadhi wa dawa.

Haya ni mahabara au kituo cha utafiti chenye vifaa cha kisasa kama komputa na mashine ya reli ambayo inaweza kuwa kifaa cha uchunguzi au upimaji ikionyesha mazingira ya kisayansi na ufundi. Mazingira yaonekana kuwa safi na pia kuna mwanga wa kutosha ambao unaingia labda kupitia kwa madirisha au kwenye bulb .

Hii ni chupa kubwa ya lita tano ya bidhaa inayoitwa faholo antiseptic ambayo ni koevu cha rangi ya machungwa . Lebo kwenye chupa inaeleza kuwa ni cetrimide solution na inatumika kama antiseptic . Maelezo mengine kwenye lebo yanatoa taarifa kuhusu viambato utendaji, matumizi na tahadhari. Inaonekana kuwa bidhaa hii ilitengenezwa nchini Kenya. Tarehe ya kutengenezwa ni Juni 2024 na tarehe ya kuuisha muda wake ni juni 2028.

Hapa kuna kompyuta ambayo imewekwa kwenye meza yake. Pia, kuna aina ya rununu inayotumika kubonyezwa. Kuna kitabu kinachoonekana mahala pale na pia panya. Kwa muonekano wa kitabu, inaashiria labda kuna masomo yanayoendelea mahala pale. Mahali hapa mazingira inaonekana kuwa ni mahali kwa ofisi ama kwenye hifadhi ya kompyuta.

Huyu ni daktari au mtu wa huduma ya afya akiwa anajaza fomu mezani huku mgonjwa akiwa ameketi upande wa pili wa meza ,mgonjwa huyu amevaa kazu nyekundu ya hosipitali na inaonekana kuwa katika hali ya uchovu au kuumwa .Meza inanyaraka mbali mbali za kitabibu ,dawa na faili zenye maadishi Presumptive TB Register .

Hiki ni kiti kipya cha magurudumu chenye fremu ya chuma sehemu ya kukalia ya kitambaa cheusi na sehemu za kuweka miguu za metali ,kimefunikwa sehemu kwa plastiki inayoonyesha kuwa bado kipya ,kiti hiki hutumiwa kuwasaidia watu wenye ulemavu kwa kutembea.

Hili ni tangazo kutoka think medical health jamaica linalouliza swali is stress making you sick? what is stress and how does it infect our physical health inawaalika watu kujua zaidi alhamisi agosti saa kumi na mbili jioni. Chini ya tangazo kuna picha ya mwanamke akionekana amelala na labda anaumwa au amechoka. Na pia lebo yenye kijani kibichi ambayo ni ishara ya uhamasishaji wa afya ya akili.

Huyu mtu wa huduma wa afya, mfanyikazi wa hospitali. Ameketi chini akiwa amechoka au mwenye huzuni. Amevaa mavazi ya hospitali, barakoa na glavu za upasuaji. Huku akiwa amegemea ukutani na kushika kichwa kwa mikono miwili. Inaonyesha hisia za uchovu wa kimwili au kihisia, labda kutokana na mazingira magumu ya kazi.

Hiki ni kifurushi cha dawa inayoitwa panadol extra. Kifurushi hicho kina rangi nyekundu na buluu na kinaonyesha kuwa kina paracetamol na caffeine. Pia kinaonyesha kuwa ni vidonge mia tano vya paracetamol na jumla ya vidonge ishirini na nne. Lebo inasisitiza kuwa dawa hioinatoa maumivu na homa. Nembo ya GSK inaonekana juu kulia.

Hizi ni bidhaa mbili za dawa ya Careone Extra strength Acetaminophen 500mg . Kushoto kuna kisanduku cha vidonge mia moja na kulia kuna chupa ya vidonge mia moja. Dawa hii hutumika kutuliza maumivu na homa na imeandikwa Rapid relief na Gluten free . Maelezo zaidi kuhusu matumizi na tahadhari yanayoonekana kwenye lebo ya chupa.

Hii ni dawa aina ya Ibex ambayo ina tembe ishirini na nne, dawa hii inatumika katika kupunguza maumivu. Pia mwili wa binadamu umechorwa pale kuashiria kwamba ni dawa wanayotumia wanadamu.

Hii ni chupa ya chanjo ya BCG ambayo hutolewa kwa ajili ya kuzuia kifua kikuu au TB . Chupa imeandikwa kwa lugha ya Kifaransa na imewekwa juu kitambaa cha bluu ikionekana katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya. Chupa nyingine iko nyuma ikiwa haiko wazi sana.

Hii ni chupa kubwa ya dawa aina ya BETAMOL ambayo ni jina la kibiashara la paracetamol tablets bp ambayo hutumika kupunguza maumivu na homa. Chupa hii ina jumla ya vidonge elfu moja na ina maelekezo ya matumizi pamoja na tahadhari kama vile hifadhi mahali baridi na pakavu chini ya 300°C na mbali na watoto.

Huyu ni mtoto mchanga akipatiwa chanjo ya mdomo pengine matone ya chanjo ya Polio. Mtu mzima anaonekana akishikilia kichwa ya mtoto na mwingine ambaye anaweza kuwa mfanyakazi wa afya anadondosha matone hayo kinywani mwa mtoto. Nyuma mwanamke pengine mama ya mtoto anamtazama kwa uangalifu. Hali inaonyesha tukio la huduma la afya kwa watoto wachanga.

Huyu ni mhudumu anayeonekana akimpa mtoto chanjo mdomoni. Mhudumu huyu ,amevalia vazi la bluu na glavu nyeupe. Kuna mama ambaye ameshika mtoto na pia, nyuma yao, kuna wamama ambao wamebeba watoto. Hii inaonyesha chanjo kwa watoto.

Hili ni bega la mtoto mchanga mwenye kovu au kidonda kidogo kinachoashiria chanjo ya BCG. Chanjo hii hutolewa mara nyingi baada ya kuzaliwa ili kumkinga mtoto dhidi ya kifua kikuu. Kidonda hicho ni jambo la kawaida na huwa sehemu ya mchakato wa uponaji baada ya chanjo.

Huyu ni mtoto mchanga akipokea chanjo ya mdomo kutoka kwa mkono ya mtu mzima. Mtoto amevalia kofia yenye masikio ya pamba, ya rangi ya pinki, na amefungwa kwa nguo za rangi tofauti. Mkono wa mtu mzima unashika chupa ndogo ya chanjo na kudondosha matone mdomoni mwa mtoto. Huku mkono mwingine ukiwa umeshika kidevu cha mtoto ili kumsaidia kunywa chanjo hiyo. Mazingira yanaashiria kuwa ni katika kituo cha afya au kliniki, ambapo wazazi hupeleka watoto wao kwa huduma za afya na chanjo ya mdomo.

Hawa ni watu wawili mmoja akiwa ni mkubwa mwingine ni mtoto, mkubwa huyu anaonekana kuwa mwuhudumu ambaye anampa mtoto yembe .Kando kuna mtu ameshika kitabu uku anaonekana kuwa mwuhudumu mwingine

Hii ni wodi ya watoto wachanga hospitalini. Mtoto mchanga amelazwa kwenye chumba maalum cha kuhifadhi joto akiwa ame zungushiwa blanketi na kuzungushiwa na vifaa vya matibabu, pembeni kuna mashine ya ufautiliaji wa viashiria muhimu vya afya na wawili waliovaa mavazi rasmi wamesimama karibu wakiwa na vitabu au daftari wakifanya tathmini au kuandika taarifa za mtoto. Mazingira ya wodi yanaonyesha huduma ya uangalizi maalum kwa watoto wachanga.

Huyu ni mwalimu au mhudumu wa afya akiwa anamzaidia mwanafunzi kunawa mikono akitumia tenki la maji la toto lililo na nembo ya unicef ,wote wamevaa barakoa kuashiria hatua na kujikinga dithi ya magonjwa kama vile covid 19 tukio inafanyika katika eneola shule na lengo la kuhimisa usalama wa afya na usafi mikono wa miongoni mwa wanafunzi.

Huyu ni mchezaji wa soka ambaye anaonekana kuwa kipa kutokana na kuvalia glavu na jezi ya kijani kibichi, akiwa ameanguka chini kwenye uwanja wa soka. Anaonekana kuwa katika hali ya maumivu au baada ya kuumizwa, akiwa ameanguka chali na mguu wake umeinuka juu. Mchezaji mwingine anaonekana kwa nyuma akipita au akitembea. Hali hii inaashiria tukio la kuumia au kuanguka wakati wa mchezo wa soka.

Huyu ni mchezaji wa kandanda akiwa ameketi kwenye uwanja huku akionekana kuwa na maumivu makali akiwa ameshika mguu wake wa kushoto inaashiria kuwa mchezaji huyo ameumia labda kutokana na mchimbuko, msuli kuvutika au kugongana na mchezaji mwingine wakati wa mchezo. Hii ni hali ya kawaida katika michezo ya ushindani amabapo majeraha hutokea ghafla na inaweza kuhitaji huduma harakaharaka au kitabibu.

Hivi ni vifaa vya mazoezi ya mkono, vinavyo tumia kuimarisha misuri ya kiganja, vidole, na mikono mizima kwa kubana na kuachilia. Vifaa hivi vina sehemu za kushika zenye povu kwa urahisi na kustarehesha mtumiaji, pamoja na chemichemi za chuma inayotoa upinzani. Hutumika sana na michezo, watu wanapona kutokana na majeraha au kwa ajiri ya mazoezi ya kawaida na kuimarisha nguvu za mikono.

Huu ni mkungu wa ndizi mbichi zikiwa zimetundikwa kwenye mti wa ndizi, chini ya mkungu, kuna ua la ndizi chenye rangi ya zambarau. Majani mengine ya mti wa ndizi, yanaonekana kuwa ya kijani kibichi lakini pia kuna majani machache, yaliyokauka na kuwa na rangi ya kahawia au njano iliyofifia, yakining'inia chini.

Huu ni msitu au eneo lenye miti mingi na majani ya kijani kibichi yakiwa yamepigwa na mwanga wa jua unaopenya kupitia matawi. Miozi ya jua inaonekana wazi ikiangaza kati ya majani kuashiria mazingira ya asili yenye afya na utulivu. Picha hii inaonyesha uzuri wa mazingira ya kijani na umuhimu wa uhifadhi wa misitu.

Huu ni mmea wa thabai au stinging nettle . Mmea huu una majani yenye miiba midogo midogo inayoweza kusababisha muwasho au kuchoma ngozi inapoguzwa. Huchipuka sana maeneo ya baridi au yenye unyevunyevu. Ingawa inaweza kusababisha muwasho, majani yake hutumika kama mboga, tiba ya asili au hata kutengeneza chai baada ya kupikwa vizuri ili kuondoa sumu ya mwisho.